Wakenya anayeitwa Kipchirchir amevalia fulana nyekundu na kaptura nyeusi akiruka kwa kasi wakati wa mashindano ya riadha kwenye uwanja wa mchezo huku umati ukimtazama kwa makini. Anaruka kwa nguvu mkubwa.

Hawa ni wachezaji wa soka wa timu mbili tofauti, timu ambayo amevalia shati nyekundu anapiga mpira ,wengine wanne wa timu nyingine ambaye wamevalia jezi za manjano na kaptula za bluu wanamfuata nyuma , mazingira ni ya uwanja wa mpira uliojaa mashabiki.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wamevalia jezi za bluu na nyeupe na viatu nyeusi, wanacheza kwenye uwanja wa ndani, mmoja wao anashikilia mpira wa rangi ya kahawia akijaribu kumkimbia mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyeupe, wanacheza kwa hisia na nguvu.

Hii ni timu ya Rada. Wachezaji wamevaa jezi nyekundu na nyeupe, wakisherehekea ushindi wao kwa kuinua kamba yenye sanamu za tembo wawili. Wote wanaonekana wenye furaha. Mandhari ina bendera nyeupe, yenye nembo ya Kenya Rugby Union na Sport Pesa.

Hii ni sherehe rasmi ambapo mwanamume aliyevaa suti nyeusi anatia saini nyaraka mezani. Karibu naye kuna bendera ya Kenya, watu wengi wakiwemo majaji waliovalia majoho mekundu wamekusanyika nyuma yao, wakishuhudia tukio hilo. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la wazi likiwa limejaa watu.

Sherehe ya kuhitimu imewakutanisha watu wengi. Wengi wao wamevalia suti. Mwanamke aliyevalia gauni nyeusi na miwani anafuraha akipokea cheti chake, huku mwanaume aliyevalia suti nyeusi na tai ya njano akimkabidhi. Mandhari inaonekana kuwa na majengo makubwa nyuma yao.

Hii ni ofisi ya Huduma Center, inaonyesha maafisa wakiwahudumia wateja, wote wakiwa wamevalia mavazi rasmi, barakoa na kusimama kwa umbali, wanafanya kazi katika vituo tofauti na mmoja wao amevalia koti la bluu na mwingine amevalia vazi la kazi jeusi na jeupe wakitoa huduma bora kwa umma.

Hii ni ofisi la huduma centre . Imejaa watu wakiwa wamevalia nguo za rangi mbalimbali wakisubiri huduma. Wamekaa kwenye viti vyeusi huku mwanaume mmoja amevaa kofia nyeusi na koti la blue akionekana anasubiri huduma pia. Wengine wanaonekana wakiwa wameshikilia nyaraka muhimu.

Mwanaume mzungu ambaye amevalia kofiaya rangi ya nyasi na shagi nyeusi anasimama mbele ya umati wa wakenya huku akionyesha ishara za furaha na msisimuko. Wote wamekusanyika uwanjani na wengine wameshikilia bendera. Wanasherehekea kwa pamoja na kwa furaha.

Kundi cha watu kimekaa kwenye viti vyeusi. Mwanamume anazungumza nao amevaa nguo nyeupe. Baadhi ya wanawake wamevaa skafu nyekundu na vazi nyeusi. Mazingira ya ndani yana sakafu ya vigae.

Watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma katika ofisi za serikali. Kuna kaunta kadhaa zilizoandikwa namba, zikionyesha kaunta la kwanza hadi la nane. Maafisa wanahudumia wateja kupitia madirisha ya kioo. Eneo linaonekana safi na limepangwa vizuri.

Wananchi wamefurika uwanjani wakiwa wamevalia mavazi tofauti. Mikono imepeperushwa hewani ikionyesha furaha na msisimko mkubwa. Watazamaji wamekusanyika kushuhudia tukio la umma labda mchezo au mkutano.

Afisa ame simama mbele ya hadhira, akitoa hotuba muhimu. Watu wamekaa kwenye viti, wakisikiliza kwa makini. Nyuma yake kuna bango kubwa la posta, likionyesha huduma zao: chumba kinaonekana kuwa na mazingira ya kazi. Inaonekana ni kikao cha mafunzo, au mkutano wa kazi.

Afisa wa Huduma Namba mwanamke, amevaa top nyeusi yenye dots na barakoa nyeusi. Anahudumia mwanaume aliyevaa kofia nyekundu, koti la kijivu, shati la milia na barakoa ya blue kwenye meza ya habari yenye kioo cha kinga. Mandhari inaonekana kuwa ofisini.

Ofisi za Huduma Centre inaonekana imehamishwa nje na wanawake kadhaa wamevaa fulana nyeupe na nyeusi. Wanaonekana wakihudumia watu. Wote wamevalia barakoa wakionyesha umuhimu wa kutoa huduma. Meza imefunikwa kitambaa cha kijani na kuna watu wengi waliosimama nyuma.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanashindana uwanjani. Mmoja anadunda mpira kwa ustadi akijaribu kumpita mpinzani wake. Inaonekana ni mpira wa kikapu kwa umbali. Watazamaji wanashuhudia mchezo huu wa kusisimua.

Hili ni ofisi ya Huduma Center. Imejaa watu wakiwa wamevalia nguo mbalimbali wakisubiri huduma huku maafisa wa afisi wakiwahudumia wateja. Mmoja wa maafisa amevalia sare ya polisi ya rangi ya kijani na kaki na wateja wengine wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti.

Uwanja wa mpira umejaa mashabiki. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti, wengine njano, wengine kijani, na buluu. Mchezaji mmoja anasimama langoni, akisubiri mpira. Ubao wa matokeo unaonyesha GOR moja AFC Mbili. Ali inaashiria mchezo mkali wa soka.

Mwanariadha wa kuruka mbali anatua kwenye shimo la mchanga akirusha mchanga juu. Viwanja vimejaa watu. Hii inaonyesha msisimiko ya mashindano ya riadha. Amevaa nguo nyeupe za mchezo.

Haya ni pasipoti za buluu za Kenya zikiwa zimepangwa ndani ya sanduku la kadibodi. Juu ya pasipoti hizo kuna vifaa vya rangi vya dhahabu ambavyo huenda zinatumika katika mchakato wa uchapishaji wa pasipoti. Pasipoti hizo zimeandikwa East African community republic of Kenya.

Watu wanasubiri kuhudumiwa katika kaunta. Mwanaume mmoja amevaa koti la blue , mwingine amevaa kanzu ya kijani kibichi na ameshika karatasi. Mazingira ya ndani yana kaunti ya mbao na mlinzi wa chuma.

Uwanja umejaa mashabiki. Wachezaji wamevaa jezi za kijani na buluu na nyeupe, wakicheza kandanda kwa nguvu. Mchezaji mmoja alianguka chini huku wengine wakiendelea na mchezo. Mandhari inaonekana kuwa na nyasi, ikionyesha msisimko wa mechi.

Maafisa kadha wamekusanyika karibu na kompyuta. Mmoja anaeleza jambo kwenye screeni kwa wengine, waliohudhuria wote wamevalia nadhifu, wengine wakiwa na sare. Eneo linaonekana kama ofisi au kituo cha huduma. Hili inaashiria uzinduzi au maonyesho muhimu ya teknolojia.

Tumu ya wachezaji wa mpira wa miguu wamesimama kwa safu ya uwanjani. Wakiwa wamevalia jezi nyeupe, zenye mikono mekundo. Baadhi yao wamevalia jezi ya kijivu. Mandhari ina miti nyuma, ikionyesha kuwa wako tayari kwa mechi.

Katika kituo cha huduma, wateja na wafanyikazi wako kazini. Wafanyikazi wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyeusi, wamejikita kwenye kompyuta zao kwenye kaunta ya mbao. Wateja kama wanaume waliovaa kofia ya kahawia wanasubiri kuhudumiwa. Tangazo la Huduma Center is a one stop shop linaonekana huku.

Watu wengi wamekusanyika wakishangilia kwa furaha. Wameshikilia bendera kubwa yenye rangi za Kenya. Mkono imeinuka hewani wengine wanapiga kelele. Inaonekana ni tukio la michezo au sherehe. Nishati na misisimko vimetawala eneo hilo

Mashabiki wa timu ya AFC Leopard. Wamevaa jezi za bluu na nyeupe na kofia ya blu wakisherehekea na umati wa watu kwenye uwanja wa mpira. Wote wamevalia nguo za kawaida na wengine wameshiilia vitu vya kushangilia. Wanainua mkono yao juu kwa furaha na hisia.

Hii ni pasipoti mbili za Kenya, moja ya buluu iliyo nyeusi, iliyoandikwa Republic of Kenya na nyingine ya buluu iliyoandikwa East African Community Republic of Kenya. Zote zina nembo ya taifa na zimetulia juu ya uso mweupe. Kikapu kilichopambwa kiko upande wa kushoto.

Bwana William Samoe Ruto anaapishwa kuwa rais wa Kenya Kasarani. Amebeba biblia akifanya kiapo rasmi. Hakimu mkuu na mkewe rais wamesimama karibu naye wakishuhudia tukio hilo la kihistoria. Watu wengi wamehudhuria.

Huu ni mkutano wa hadhara wa kisiasa ambapo Kalonzo Musyoka amevaa shati la blue lenye maua anahutubia umati. Wengi wao wamevaa nguo za blue na kofia za rangi hio, huku baadhi wakiwa wamevalia kanzu nyeupe. Mandhari ina miti yenye maua mekundu na mimea mingine.

Kundi la vijana wengine wakiwa wamevaa nguo za kijani na nyeupe wamekusanyika karibu na moto unaowaka. Baadhi yao wameshikilia rungu na bango la Gor Mahia huku mmoja akiwa ameketi juu ya ngoma. Maandhari inaonekana kua na udogo na anga la blue

Wanasiasa wa chama cha ODM wamekusanyika jukwaani. Msemaji mkuu anatoa hotuba muhimu mbele ya hadhira. Bango kubwa lenye picha ya kiongozi linaonekana nyuma. Hii inaonekana ni mkutano wa kisiasa.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, wanashindana uwanjani. Mchezaji mmoja anarusha mpira kuelekea kwenye kikapu, huku mpinzani wake akijaribu kumzuia. Watazamaji wanaonekana nyuma yao. Mchezaji mmoja amevaa vazi la blue , mwengine amevaa vazi nyekundu.

Umati wa watu umekusanyika uwanjani ukisherehekea huku wote wakiwa wamevalia jezi za timu ya Tusker zenye rangi ya manjano na nyeusi. Wanaonekana wenye furaha na msisimuko huku mmoja wao akifurahia ushindi akionyesha ushirikiano.

Kundi la mashabiki wa kandanda, wengi wamevaa jezi za kijani na nyeupe. Mmoja amevaa kofia la kijeshi. Wameshikilia bango jeupe. Mazingira ni uwanja uliojaa watu wenye furaha na msisimuko.

Hii ni ofisi yenye shughuli nyingi. Maafisa watano wanazungumza. Mmoja ameketi, akitumia computer ndogo. Wengine wanne wamesimama wakitabasamu na kuongea. Mandhari ina mabango ya Huduma Kenya, eneo linaonekana la kisasa na limepangwa vizuri.

Kuna dawati la habari mbele. Wasichana wawili wameketi wakisubiri kuhudumia. Sehemu kubwa yenye viti tupu, inaonekana nyuma. viti hivyo ni nyeusi. Eneo lina taa nyingi.

Mwanariadha anayeitwa Maina anafanya kuruka mbali. Ameanguka kwenye mchanga baada ya kuruka. Anaonekana akiwa mwenye furaha. Viti vya watazamaji vinaonekana nyuma.

Huu ni ofisi kwa Huduma Kenya, wafanyikazi kadhaa wamesimama wakiwa wamesikiliza maelekezo, mwanaume mmoja anaongea mbele, Nembo ya Huduma Kenya inaonekana ukutani, ni ofisi ya kisasa.

Mechi wa mpira wa mguu unaendelea uwanjani. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti wakikimbizana na mpira angani. Kuna mashabiki wengi waliokaa kwenye majukwaa ya uwanja wakifuatilia mchezo kwa umakini. Miundo ya majengo yanayoendelea kujengwa yanaonekana nyuma.

Screen ya kompyuta inaonyesha fomu ya maombi ya huduma za maji, MIWASCO. Watumiaji wanajaza taarifa kama jina, anwani na nambari ya simu. Watu wamekaa nyuma ya kompyuta wakingoja wahudumiwe pia.

Rais William Ruto anakula kiapo cha ofisi katika uwanja wa Kasarani. Rais ameinua Biblia takatifu iliyo ya rangi nyeusi. Mama taifa bi Rachel Ruto ambaye amevalia mavazi ya rangi ya kirimu uliorembeshwa na maua nyekundu ameshikilia katiba ya Kenya kisha rais ameiwekelea mkono wake wa kushoto.

Timu la mpira wa kikapu wa Kenya, waingia uwanjani. Wachezaji wamevaa jezi nyeupe zenye namba . Wamesimama kwenye uwanja mkubwa. Nyuma yao kuna skrini kubwa yenye jina Kenya na bendera.

Akiendeleza shughuli muhimu. Mbele kuna meza zenye maafisa wanaoshughulikia wananchi. Wote wamevalia barakoa wakizingatia afya. Kila mmoja anasubiri zamu yake kwa utulivu, hali inaonekana shwari kabisa.

Wafanyikazi wawili wa ofisi wamo kazini. Mmoja ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta na kushughulikia nyaraka. Mwingine amesimama nyuma akipanga mafaili. Ofisi ina madirisha makubwa na kuna vifaa vya ofisi mbalimbali. Wote wamevalia sare zinazofanana.

Kundi la mashabiki wa mpira wa mguu wamekusanyika uwanjani ,wengine wamevaa jezi za manjano na zingine za kijani na manjano mmoja amevaa kilemba cha kijani na bluu, wanaonekana kusherehekea kwa furaha na kushangilia ,nyuma yao kuna mashabiki wengine wamekaa kwenye viti.

Mashabiki wa timu wa Kenya, washabikia uchezaji wa timu hiyo kwa mbwembwe. Mashabiki wamevalia shati nyekundu iliyo na bendera ya Kenya. Watu hao wamebeba bendera ya Kenya katika uwanja ule.

Barabara yenye watu wengi linaonyesha uchafu mkubwa. Mifereji imejaa taka, plastiki na vitambaa vimetapakaa. Magari na watu wanapita kando. Anga linaonekana wazi ,jua kali linaangaza.

Shabiki wa Kenya waliojipaka rangi za bendera usoni ,wanapiga picha kwa furaha kubwa, wamevaa jezi nyekundu na mwingine nyeupe ,wakionyesha uzalendo wa nchi yao ,wanashangilia kwa nguvu.

Hii ni kundi ya wanasheria na wanaharakati wanaoandamana, wengi wakiwa wamevalia majoho. Wamebeba mabango yenye ujumbe kama protect Judiciary independency . Kuna nembo ya sheria inayoonekana mbele. Wanaonekana wakipigania haki na utawala bora.

Timu ya wachezaji wanawake wanajitayarisha kuingia uwanjani. Wamevaa sare za buluu zenye nambari. Wamesimama pamoja uwanjani. Viti vya watazamaji viko nyuma. Wanaonekana wakipanga mikakati ya michezo.

Hafla ya kiserikali inaendelea. Watu kadhaa wamesimama mbele ya bendera. Wengine wamevalia majoho, wengi suti. Wanashikilia vitabu au hati. Eneo limetengenezwa vizuri kwa hafla hilo.

Huyu anasajiliwa au anadhibitishwa. Mwanaume huyu anatia sahihi kwenye karatasi kutumia kidole. Mwingine amevaa shati jeupe na barakoa anamwongoza. Watu wengi wamekusanyika wakitazama wengine wakipiga picha.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta, anazungumza na jaji mkuu wa zamani David Maraga pamoja na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Rais amevalia suti, kisha majaji kadhaa wamevalia majoho mekundu. Wengine wamevalia wigi za mahakama. Tukio linaonekana rasmi na linatendeka katika ikulu la Nairobi.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Mwanamke anatoa huduma kwa mteja mwanaume ameketi. Mwanamke mwingine yuko nyuma kidogo. Kompyuta na vibao vipo mezani. Sehemu hii inatoa huduma za kiserikali.

Umati wa watu wengi umekusanyika. Mwanamke mmoja amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya Airways. Ameshikilia kitu mkononi. Wengine wameketi wakitazama mbele na wengine wakizungumza. Wanaonekana wamekusanyika katika uwanja mkubwa.

Jengo wa huduma Centre . Watu wengi wamekusanyika wakisubiri huduma. Baadhi wameketi kwenye viti, wengine wamesimama. Kuna mabango yanayoelezea huduma mbalimbali. Inadhihirisha utoaji wa huduma za serikali.

Hiki ni kitabu cha sera za raslimali watu. Kimechapishwa na idara ya mahakama nchini Kenya. Nembo ya Kenya inaonekana juu ya kitabu hicho. Jengo la mahakama linaonekana chini ya kitabu hicho.

Huu ni usisi wenye watu wengi wanaosubiri huduma. Kuna viti vingi ambavyo vimepangwa. Kaunta kadhaa zinaonekana kwa mbali. Wateja wanaongojea zamu yao wameketi. Ni mazingira yenye shughuli nyingi.

Mechi wa mpira wa mguu unaendelea uwanjani , wachezaji wamevalia jezi za kijani na manjano wanakimbizana na mpira ,kuna mashabiki wengi waliokaa kwenye majukwaa ya uwanja, wakishuhudia mchezo, mapambono kali ya kandanda unaendelea .

Afisa wa serikali anamhudumia raia kwenye hema. Afisa huyu amevaa kofia, koti la njano na barakoa anamhudumia kijana ambaye amevaa shati nyekundu. Kuna afisa mwingine ambaye amesimama karibu naye amevaa barakoa.

Bomba refu la kijani limevuka mkondo ya maji machafu. Kando kuna mimea, udongo, usio na mashimu ya zege. Miundo mbinu muhimu ya maji unaonekana wazi karibu na mitaro ikionyesha huduma.

Mwanamke mwanasheria ambaye amevaa shati la bluu, anaongea mbele ya kipasa sauti ,bendera ya Kenya ipo nyuma ,anaonekana akitoa hotuba au taarifa muhimu mbele ya komisheni ya mahakama.

Mkutano wa kisiasa wa chama cha ODM unaendelea, wanaume kadhaa wamesimama mbele ya jukwaa, mzungumzaji mkuu amesimama kwenye kipaza sauti, bango kubwa linaonekana nyuma ikionyesha picha ya Raila Odinga, wengi wao wamevalia suti.

Kundi kubwa la watu wamekaa kwenye viti kwenye uwanja. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi ya machungwa, bluu, kijani na nyeusi pia nyekundu. Watu wengi wanamwangalia mtu au tukio fulani linaloendelea.

Mpira wa mguu wamo uwanjani. Wamevalia jezi za njano na nyekundu. Kuna mashabiki kwenye viti ya buluu wakishangilia. Baadhi ya wachezaji wananyoosha mikono juu kusherekea, huku wengine wakiangaliana. Inaoenakana kuwa mechi imeisha.